Athari za mafuriko ambazo pia ni hatari kwa afya na mazingira. Barabara imejaa matope na takataka, na kuna nyumba ndogo za mawe zilizoharibika. Watu wanaonekana wakitembea kwa shida katikati ya hali hiyo. Hii inaashiria mazingira hatarishi kwa watu.

Mashine kubwa ya kijiko ikimwaga kiasi kikubwa cha takataka zilizosagwa au kuchanganyika kwenye eneo la kukusanyia au kutengeneza, hii inaashiria mchakato wa usimamizi wa taka unaolenga afya ya mazingira labda kwa ajili ya kuchakata tena kutengeneza mbolea, au kuzitupa kwa njia ya salama ili kuepuka uchafuzi wa mazingira.

Athari za mafuriko ambazo ni hatari kwa afya ya mazingira. Barabara imejaa maji machafu yenye rangi ya kahawia, na mtu mmoja anajaribu kumsaidia mwenzake anayetembea kwa shida kwenye maji. Mtu amevaa koti jeusi na suruali ya kahawia, na anashikilia ukuta saruji; hali hii inaonyesha mazingira hatarishi kwa afya kutokana na maji yaliyotuama.

Mikono mingi ya watu mbalimbali, ikiwa imezunguka mche mmoja mdogo wa mti uliopandwa ardhini. Mikono hiyo inaonekana kama imeshikilia na kulinda mche huo. Ikionyesha ushirikiano na juhudi ya pamoja katika upandaji miti. Mandhari inaashiria shughuli ya upandaji miti, ambayo hii ni afya ya mazingira ambayo inafaa kwa sababu upandaji miti ni sehemu ya muhimu kulinda mazingira na kuboresha afya ya viumbe.

Shughuli ya afya ya homa na usafi watu wawili waliovalia mavazi maalumu yenye rangi nyeupe na bluu, wanagawanya dawa kwa jamii katika eneo la wazi. Hii inaashiria kampeni ya kutoa huduma ya za afya ilikuboresha afya na usafi kwa wingi.

Kikombe cha kinywaji cha moto chenye kipande cha limau kikiwa kimezungukwa na vipande vya tangawizi limau na asali vitu hivi vimetulia juu ya meza ya mbao, haya ni matayarisho yanayohusiana na tiba asili.

Mkusanyiko wa vitu vinavyohusiana na tiba asili vikiwa vimewekwa juu ya meza ya mbao na kikombe chenye vinywaji na majani ya mimea, pembeni yake kuna vijiko viwili na mbao yenye vidonge na pia kuna chupa ndogo za dawa. Vitu hivi vyote ni sehemu ya tiba asili.